Daktari wa watoto na nesi wakiwa katika chumba cha kuhudumia wagonjwa, wanamuangalia mtoto mchanga maendeleo ya afya yake.

Mimea inayohusiana na tiba asili, ambayo ipo tayari kwa ajili ya kutengeneza dawa yetu ya asili, kwa kutumia kinu ambacho ni bakuri na kitwagio chake, baada ya hapo inawekwa kwenye chupa ndogondogo za kahawia, lakini pia zinawekwa kwenye chupa kubwa ambayo ina maji.